Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaonekana kwenye mchoro. Baadhi ya bidhaa hizo ni ndizi za kuiva, zingine hazijaiva, pia kuna nyanya, pamoja na vitunguu. Inakaa kana kwamba ni mandhari ya sokoni ambapo bidhaa hizi zinauzwa.

Kunaonekana ng'ombe wanne, wawili ni weupe, mmoja ni mwekundu na mmoja ni mweusi. Wanyama hawa wanachakura labda kwenye takataka kutafuta chakula angalau waweza kushibisha matumbo yao, panaonekana kumetapakaa takataka nyingi chini.

Kunaonekana na migomba ya ndizi ambayo imepandwa. Migomba hii imepandwa kwenye mchanga tambarare na inaonekana kana kwamba imeshika vizuri. Huyu ni mkulima ambaye amejiandaa kwa ajili ya upanzi huu ili aweze kuvuna mazao.

Kuna mkunga wa ndizi. Mkunga huu wa ndizi una ndizi zingine zimeiva zingine zimeanza kuiva na zingine bado ni kijani. Kuna mkono ambao umeshikilia ndizi hiyo. Hatuoni vizuri kama ni mandhari ya shambani ama ni mandhari ya wapi lakini mkunga huu unakaa unaweza kuliwa kwa sababu baadhi ya ndizi zimeiva.

Kuna mimea ya mihindi. Mimea hii ishatoa mahindi na mahindi haya hayakai na afya kwani yanakaa infected . Kuna hindi moja ambalo liko karibu sana linaonekana kuwa infected na ugonjwa ambao umetoa vitu za black kwenye mahindi yenyewe.

Kuna mikunga mitatu ya ndizi, mikunga miwili ni mirefu kuliko mkunga wa tatu. Mkunga ambao uko katikati umeanza kuiva kutoka juu, mikunga hii imekomaa vizuri na iko tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Panaonekana mchoro wa ng'ombe na mtu ambaye ameinama pamoja na ndoo ya bluu. Mtu huyu anakamua ng'ombe. Kando ya ng'ombe hiyo kuna mawe na nyuma yake kuna rangi ya kijani na pia nyuma ya rangi hiyo kuna mchoro unaonekana wa nyumba ingawa unaonekana nusu.

Kuna mtu anayeonekana kwa mchoro huu. Mtu huyu amesimama kwa mgomba wa ndizi. Mgomba huu umezaa mkunga mkubwa sana wa ndizi. Ndizi hio imejaa vizuri na imekomaa iko tayari kwa ajili ya matumizi.

Panaonekana watu watano. Miongoni mwa watu hawa watano ni mama mmoja ambaye amebeba mtoto mkononi. Mama huyu ameshikilia mkunga wa ndizi na kando yake kuna mwanaume ambaye amebeba upanga na ameinua juu tayari kukata mkunga huo wa ndizi. Pia chini kuna mikunga ya ndizi ambayo imekatwa.

Kuna mkunga wa ndizi ambao umekomaa vizuri sana. Mkunga huu umebeba ndizi nyingi za kijani. Mbali na mkunga huu kuna ndizi zingine ambazo ziko kwenda nyuma, na hapa panakaa shambani ambapo mimea hii inakuzwa.

Watu watatu wanaonekana kwa karibu na mmoja kwa kutoka nyuma anakaa mtoto. Walio mbele kuna mmoja ambaye ameshikilia jembe ni kama anapanda mgomba wa ndizi. Pia migomba ya ndizi inaonekana hapo na nyuma ya migomba ya ndizi hiyo kuna mtu mmoja ameketi chini na kando ya mtu huyo kuna nyumba mmoja.

Hapa ni hospitalini. Kuna mhudumu wa afya ambaye amefunga kichwa chake. Amevaa barakoa, amevaa glavu na vilevile amevaa gauni jeupe. Anakaa anapima dawa fulani ambayo anaishikilia mkononi, mbele yake kuna vifaa mbalimbali pamoja na dawa mbalimbali.

Kuna mtu ambaye amebeba pampu mkononi amevaa gauni ya yellow amebeba pump na kando yake kuna ng'ombe ambayo ina madoa meupe na meusi. Ng'ombe huyu anakuwa sprayed .

Kuna mkunga wa ndizi, mkunga huu una ndizi ambazo ni za kijani. Ndizi hizi zimejazana vizuri, mkunga huu umewekelewa chini na labda umetoka kukatwa kwenye mti wenyewe unaonekana u tayari kwa ajili ya mapishi.

Kuna watu ambao wamesima mbele ya duka ambalo limeandikwa, milk depot. .Duka hili, tunauza maziwa. Watu ambao wamesimama mbele wanakaa wahudumu ama wateja ambao wamekuja hapa ili kununua maziwa.

Kuna ng'ombe mweupe ambaye ana madoadoa meusi.Ng'ombe huyu amesimama kando ya chuma. Huyu ni ng'ombe wa maziwa, ng'ombe huyu anakamuliwa na mashine. Mashine zimewekwa kwenye matiti yake na zinakamua maziwa.

Kuna ng'ombe mmoja ambaye amesimama. Ng'ombe huyu, amefungwa miguu ya nyuma na mtu mmoja ambaye ameketi bila shaka mkulima, ambaye ana galoni. Anakamua ng'ombe huyu. Anakamua akitia maziwa kwenye galoni na ng'ombe amesimama tisti, kwani anasikia ni kana kwamba anapata nafuu anapokamuliwa.

Kuna ng'ombe kadhaa moja ni mwesusi na madoa madoa meupe na mwingine ni mwesusi na madoa madoa meupe. Kando ya ng'ombe hao kuna watu wawili ambao wamevaa gauni ya blue .Ng'ombe hao wanakamliwa kwa kutumia mashine zinazotumika kwa ajili ya kukamua ng'ombe.

Kuna mikunga kadha wa kadha ya ndizi, mikunga hii ni ya kijani kibichi. Mikunga hii inaonekana kutoka shambani tayari kusafirishwa labda kwa sababu ya uuzaji ama tayari kuwekwa mahali ili iive lakini mikunga hii inaonekana kukomaa vizuri na iko tayari kwa sababu ya kuuzwa.

Kuna watu watano wawili ni wanawake ambao wamevaa gauni nyeupe na watatu ni watu tu ambao wamevaa nguo za kawaida, watu ambao wamevaa nguo nyeupe wanaonekana wanapima maziwa, na wale ambao wamevaa nguo za kawaida wanakaa wateja hawa wanaopima maziwa wanakaa watu ambao wanauza na wale ambao wamesima kando wanakaa wateja ambao wananunua maziwa.

Kuna shamba ambalo limetayarishwa vizuri. Shamba hili limepandwa mimea ya migomba. Migomba hii inaonekana kuwa na afya sana ingawa ni michanga haijaweza kuzaa mikunga ya ndizi.

Kuna mtu mmoja ambaye amesimama katikati ya shamba na shamba hili limepandwa mahindi. Mahindi haya yamekua ingawa hayajakauka lakini yamekomaa. Huyu labda ni mkulima ambaye anaonyesha mazao yake ambayo amekuza.

Kuna mikunga ya ndizi. Mikunga hii ni mitatu. Na imejaa vizuri sana, imemea vizuri, inakaa kuwa na afya. Mikunga hii imening'inia kwenye migomba, bila shaka iko kwenye shamba ambalo limetunzwa vizuri, kwani inakaa kuwa na afya sana.

Kuna ng'ombe ambao wanaonekana kupitia kwenye jengo fulani kuingia kwenye jengo fulani, bila shaka hii inakaa cattle dip ambapo wanyama hujiingiza ndani ili waweze kujikinga kutokana na ticks . Kando ya jengo hili jengo hilo limezingirwa na fence ambayo imeundwa kutokana na miti imekauka. Kando yake kuna watu ambao wamesimama, hao labda ni wakulima ambao wameleta ng'ombe zao ili ziweze kuingia kwenye dip .

Kuna mkunga wa ndizi ambao bado umeshikilia kwenye mgomba wenyewe. Mkunga huu wa ndizi hujakuwa vizuri, ndizi zenyewe zinaendelea kukua. Umeinama kwenda chini, na pia kanda yake kuna matawi. Ambayo yanaonekana kwamba ni matawi mapana ya mkunga wenyewe. Ndizi hii haijakomaa vizuri.

Kuna picha ya ng'ombe mweusi ambaye ana madoa meupe. Huyu ni ng'ombe wa maziwa, kwa sababu ada yake imejaa kutokana na wingi wa maziwa. Kuna mtu ambaye ameinama kwa ng'ombe huyu na mtu huyu ana galani ambaye anatumia kukamulia ng'ombe huyu.

Panaonekana picha ya mwanamke, mwanaume mmoja ambaye amefurahi anakicheko kwani meno yake yote yako nje. Mwanamume huyu anakaa anamwanga maziwa kutoka kwenye galoni anayamiminia kwingine. Huyu bila shaka ni mkulima wa maziwa ambaye amevuna maziwa kutoka kwa ng'ombe zake na sasa anayaandaa labda kuyapeleka sokoni ama kuyachuuza kwa wateja wake.

Kuna mahindi ambayo yameanikwa mahindi haya yamekauka. Kuna mtu ambaye ameinama nikama anachagua mahindi mazuri na yale mabaya kuyatenga. Hindi ambalo ameshikilia mkononi linaonekana kuwà limeharibika kwani lina rangi nyeusi mbali na zingine ambazo ni nyeupe.

Haya yanakaa mandhari ya shambani. Kuna mikunga ya ndizi ambayo imepandwa kwenye line moja. Pia kuna mimea mengine ambayo imepandwa, ni michanga bado, kiasi kwamba siwezi kuona ni mimea ya aina gani lakini kuna mimea ambayo imepandwa kwenye lines .

Kuna ng'ombe mwekundu ambae amesimama tisti na miguu yake imefungwa. Ng'ombe huyu anakamiliwa kuna mama ambaye ameinama chini ya ng'ombe akiweka kwenye galoni ya buluu na pia kuna mistari mieupe.

Kuna watu wanne kwenye mchoro. Watu watatu wamesimama kando na kuna mtu mmoja ambaye amevaa aproni ya nguo nyeupe ambaye amesimama pia mbele ya watu hao. Mtu ambaye amevaa aproni nyeupe amesimama kwa baadhi ya vitu ambavyo vimewekwa mezani. Vitu hivi vinakaa ni kama mazao ambayo yametoka shambani ama kwa wanyama fulani. Mtu huyo anakaa afisa wa kilimo ambaye anashauri watu waliosimama mbele yake.

Mchoro huu unaonyesha, ng'ombe wawili ambao wamelala kwenye mchanga. Hili ni eneo kavu kwani hakuna nyasi. Linakaa eneo ambalo halipokei mvua ya kutosha. Wanyama hawa wamelala chini ni kama mmoja amefariki. Wanyama hao ni wa rangi nyeusi na nyeupe.